Duka dogo la vipondozi limepakwa rangi ya kijani kibichi na maandishi ya salon , ndani yake kuna bidhaa mbali mbali za urembo, pembeni kipo kiti pia bango la Airtel upande wa kushoto likiwa na maelezo ya huduma ya voucher .

Kuna noti kadhaa za shilingi elfu moja za Kenya zilizotandazwa juu ya meza ya mbao. Noti hizo zinaonekana kuwa katika hali ya kuchanika na zimejaribiwa kurekebishwa kwa kutumia cellotape . Kando kuna chupa za plastiki zilizowekwa chini ya meza.